Meza ya maonyesho katika duka la nguo ikiwa na mashati yaliyokunjwa kwa mpangilio mzuri katika rangi mbalimbali. Bango jekundu linaonyesha punguzo la asilimia arubaini.

Manekeni waliovaa mavazi ya rangi mbali mbali yenye miundo ya kuvutia wamepangwa katika safu mbili ndani ya duka la nguo lenye mwanga mkali. Sakafu ya duka hilo ni ya vigae vinavyong'aa vikiongeza muonekano wa kisasa na usafi wa mahali hapo.

Duka la kuuza nguo lenye stendi zilizojaa mavazi ya aina mbali mbali na mikoba ya wanawake. Wanunuzi wanaonekana karibu na mlango wa kuingililia upande wa nyuma.

Meza ya maonyesho katika duka la nguo ikiwa na masbati yaliyokunjwa kwa mpangilio mzuri katika rangi mbalimbali. Bango jekundu juu ya meza linaonyesha punguzo la asilimia arubaini. Mkono ulionyooshwa unaelekezwa kwenye mashati haya. Nguo nyingine zinaonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Wateja wanachuguza nguo kwenye wavu za nguo katika duka lenye shughuli nyingi. Baadhi ya watu wanaangalia mavazi huku wengine wakitembea duka zima. Mlinzi aliyevaa fulana ya rangi ya machungwa amesimama karibu na mlango wa kuingilia. Nguo na vifaa vya mitindo vimeonyeshwa sehemu mbalimbali za duka.

Maonyeso ya duka yanaonyesha maelekezo ya mzungu aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi na nyeupe, akiwa na kofia pana na miwani ya jua. Akiwa amezungukwa na mabango, mikoba, kofia, vikapu, na vifaa vingine vya mitindo vilivyopangwa kwenye rafu nyeupe.

Watu wanapita katikati ya kibanda yenye msongamano sokoni huku nguo za rangi mbalimbali zikining'inia juu na pembeni. Bango jekundu na jeupe lenye namba hamsini linaonekana miongoni mwa mavazi hayo. Mwanga wa jua unaingia kutoka upande wa kushoto.

Muuzaji wa magari anaonyesha wanandoa waliotabasamu taarifa kwenye kibao huku wakiwa wamesimama miongoni mwa magari kadhaa ndani ya ukumbi wa maonyesho wa uuzaji wa magari uliojaa mwanga.

Kundi la watu wamesimama na kuketi karibu na magari yaliyopaka kwenye eneo lenye nyasi uku miti ikiwa nyuma yao. Baadhi yao wameegemea magari na mtoto mmoja ameketi kwenye nyasi mbele.

Kundi la watu wamesimama na kuketi karibu na magari yaliopaki kwenye eneo lenye nyasi huku miti ikiwa nyuma yao. Baadhi yao wameegemea magari na mtoto mmoja ameketi kwenye nyasi mbele.

Eneo la maegesho lililojaa magari mengi yakiwemo magari madogo na van yaliyopakiwa kwa karibu. Katikati kuna lori jeupe la mizigo lililoegeshwa karibu na jengo kubwa la kisasa la viwandani.

Ukumbi mpana wa kuonyesha magari katika duka la magari ukiwa na magari kadhaa yaliyopangwa, madawati ya kisasa ya kompyuta na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili. Mimea michache inapamba eneo hilo na milango ya kuingilia inaonekana upande wa kulia.

Watu wawili waliovaa barakoa wamesimama karibu na gari jeupe aina ya tesla ambalo boot ya mbele liko wazi wakiwa ndani ya ukumbi wa maonyesho wa kisasa. Mmoja wao anaonekana akieleza jambo kuhusu gari hilo huku mwingine akiskiliza kwa makini.

Gari aina ya subaru nyeupe, limeegezwa karibu ya uzio wa chuma mweusi, ulio na waya ya miba juu. Gari hilo lina magurudumu meusi, na namba ya usajili ya mbele inayoonekana.

Kwa uangalifu na utaratibu magurudumu yamepangwa kwa ufanisi. Kila gurudumu linashika nafasi yake kwa usawa bila kukandamiana. Yamewekwa katika hali ya kusimama wima kwa uhakika yakiwa masafi kabisa bila vumbi au uchafu wowote unao weza kudhohofisha ufanisi wa mifuo yake.

Wauzaji wanauza mboga na mazao ya shambani kwenye barabara yenye shuguli nyingi jijini huku lori na jengo refu vikiwa kwenye mandhari ya nyuma. Watu wanatembea na kununua kwenye vibanda vya soko.

Kibanda cha soko la wazi, chenye rangi angavu, kinaonyesha vikapu na mikeka ya mikono ya rangi mbali mbali, huku wanawake kadhaa wakiwa wameketi kati ya bidhaa hizo. Watu wengine na vibanda vya soko, vinaonekana kwa nyuma.

Mandhari yenye shughuli nyingi ya soko la wazi ambapo watu wanapitia na kuuza nguo. Mtu mmoja anaadaa rundo la nguo juu ya mkokoteni wa mbao uku wengine wakinunua na kutembea kati ya mavazi ya rangi mbalimbali na vibanda vya soko.

Soko la wazi lenye shuguli nyingi na wauzaji wanaouza matunda na mboga ikiwa ni pamoja na ndizi, ndimu na viazi. Watu wanatembea, wananunua na wamesimama chini ya miavuli katika siku yenye jua.

Mandhari ya soko la wazi lenye shughuli nyingi watu wengi wakiuza na kununua mazao mabichi yakiwemo marundo ya tikitiki maji, viazi na mboga mbalimbali zilizopangwa chini. Soko limejaa watu na linaonekana kuwa na uhai mwingi.

Mboga mbalimbali za mizizi kama vile viazi, mihogo na viazi vitamu zimepangwa kwa mpangilio vizuri katika vikapu na ndoo za plastiki sokoni zikiwa tayari kuuzwa kwa wateja.

Kibanda cha sokoni kinaonyesha marundo ya viatu na sandal za wanawake zenye rangi mbalimbali. Zikiwemo viatu vya flat na vya kuvutia. Kuna bango lenye maandishi mekundu la mia tatu linaloonyesha bei. Viatu vina mapambo na rangi tofauti tofauti zinazoonekana kwa uwazi.

Soko lenye shughuli nyingi la wazi, lina vibanda vya matunda na nguo. Watu wakinunua bidhaa, magari yanaegeshwa karibu, Matunda yenye rangi angavu na nguo zinazoning'inia vinaonekana chini ya paa za muda.

Vyombo vya plastiki vilivyo jaa viongo vya kupendeza kama manjano, pilipili ya unga na vingine vyenye rangi angavu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye kibanda cha soko, kikiwa kimezungkwa na bidhaa mbalimbali na mazao mabichi.

Kibanda cha soko la mtaani kinaonyesha mkusanyiko wa vito vya mikono vya rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na mikufu, bangili, na mapambo iliyotengenezwa kwa shanga vilivyowekwa juu ya vitambaa vyeupe ardhini.

Jengo la soko la jiji lenye uhai limesimama chini ya anga safi likipambwa na michoro ya rangi mbalimbali ukutani. Watu wanapita karibu na lango kuu la kuingililia uku majengo marefu yakilizunguka soko hilo upande wa nyuma.

Watu wananunua katika soko la ndani lenye vibanda vya mbao vinavyoonyesha matunda na mboga mbalimbali zikiwemo maparachichi avocado na ndimu. Soko lina shughuli nyingi likiwa na wauzaji na wanunuzi kadhaa waliotawanyika katika eneo zima.

Kibanda cha sokoni kimepangwa kwa mpangilio mzuri kikiwa na marundo wa viazi, vitunguu vyekundu na nyanya. Vyote vikiwa vimepangwa katika sehemu za mbao chini ya mwanga wa asili unao angaza bidhaa hizo kwa kuvutia.

Nyumba ya ghorofa mbili, yenye paa la kijani kibichi, kuta za rangi ya krimu , na lango la chuma lenye mapambo ya rangi nyeusi na dhahabu. Balkoni ya juu, imezungushiwa uzio wa chuma nyeusi, na jengo hilo limesimama chini ya anga safi, na la bluu angavu.

Mandhari ya jiji chini ya anga lenye mawingu ikiwa na majengo marefu ya kisasa upande wa nyuma na majengo ya zamani yenye ghorofa chache upande wa mbele yalitoteganishwa na barabara kuu na maeneo yenye kijani kibichi hapa na pale.

Nyumba ya ghorofa moja yenye paa la vigae vyekundu na kuta za mawe, fremu za madirisha za rangi ya samawati na madirisha yenye vyuma vya usalama. Kuna mti mdogo wa mnazi na nyasi za kijani zilizotunzwa vizuri kwenye ua wa mbele.

Jengo lenye makazi la orofa tano lenye rangi ya pinki nyepesi na mabalkoni inaonekana kando ya ukuta umawe na uoto wa kijani chini ya anga lenye mawingu kiasi.

Nyumba ya kisasa yenye roshani ya kioo eneo ya kupumzikia nje na bustani ya kijani iliyopendelewa vizuri ndani ya uzio mrefu. Anga ni safi na jua linang'aa nje.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili, inayojengwa, ikiwa na paa la vigae vya rangi ya kahawia, madirisha makubwa, na ngazi iliyoegemezwa upande wa mbele. Uwanja wa mbele, umejaa mawe yaliyosambaa, mabaki ya ujenzi, na nyasi zilizomea ovyo.

Jengo refu la kisasa la makaazi lenye kuta nyeupe na mapambo ya rangi ya machungwa kuzunguka madirisha na mabalcony likiwa mbele ya anga la samawati angavu lenye mawingu machache na kijani kichi kinachoonekana chini ya jengo hilo.

Bango la barabarani linatangaza mauzo ya nyumba za Symphony Residence zilizoko Lavington kuanzia bei ya dola elfu arubaini likiwa na maelezo ya mawasiliano na tovuti dhidi ya mandhari ya majengo na anga lenye mawingu kiasi.

Nyumba za kisasa zenye paa za giza, ziko nyuma ya ukuta wa mawe, huku majani makavu yakiwa mbele, na anga lenye mawingu kiasi likiwa juu, nyaya za umeme zinavuka, eneo hilo.

Jengo la kisasa la ghorofa nyingi lenye ukuta za nje zenye rangi ya zamawati, limesimama nyuma ya usio huku magari na maduka madogo yakiwa mbele yake. Angaa ni safi lenye mawingu machache na sehemu ya mbele ina nyasi kafu na udongo.

Jengo la ghorofa nyingi lenye mapambo mekundu limesimama kwenye mandhari ya nyuma likiwa limefichwa kwa sehemu na miti pamoja na uzio wa chuma. Mbele mbao na mabati yamepangwa karibu na eneo la ujenzi.

Barabara ya lami inapita kando ya eneo lenye nyasi lililo na nyumba, na jengo linalojengwa, lililofunikwa kwa wavu wa kijani. Yote yakiwa chini ya anga ya bluu, lenye mawingu machache, yaliyotawanyika.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili ,enye madirisha marefu imezungukwa na mitende na mimea ya kijani. Kuna barabara ya lami ya kuingilia enye mistari ya manjano ya maegesho na goldi ya mpira wa kikapu mbele ya nyumba.

Sehemu ya mkate katika duka kubwa ina rafu zilizo jaamikate ya aina mbalimbali iliyofungashwa. Mabango yaliyojuu yanaonyesha sehemu za mkate keki nafaka na maziwa. Mwangaza wa joto na sakafu ya mbao vinaunda mazingira ya kuvutia na kukaribisha.

Watu wamesimama kwenye foleni wakiwa na mikokoteni ya ununuzi katika kaunta za malipo huku wahudumu waliovaa mashati mekundu wakihudumia wateja na kuchanganua bidhaa. Mabango na bidhaa vinaonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Njia ya duka ikiwa na rafu zilizo jaa nguo za watoto na vitu laini pande zote mbili chini ya taa angavu za dari. Mwisho wa njia kuna bidhaa zaidi zilizo onyeshwa.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka la vyakula ,ina mirundo ya tikiti maji, mboga za majani na aina mbalimbali za matunda na mboga mbichi zilizopangwa kwenye sanduku na rafu za mbao. Ubao wenye maandishi matunda unaning'inia juu ya eneo hilo wenye mwanga mkali.

Njia ya duka kuu ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali, na mabango ya matangazo yakionyesha bei. Kuna wanunuzi wachache wanaoonekana, na kuna mirundiko ya bidhaa zilizopakiwa katikati ya njia.

Sehemu ya matunda katika duka kubwa, ina tikitimaji, parachichi, ndizi, na matunda mengine, yaliopangwa kwa mpangilio mzuri. Wateja wenye mikokoteni wanaonekana kwenye corridor ya taa angavu za dari.

Mtu anasukuma trolley la ununuzi katika corridor ya duka kubwa, lenye mwangaza mkali, huku rafu za kushoto zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali, zilizofungashwa, na wanunuzi wengine, wakionekana katika, mandhari ya nyuma.

Maonyesho ya dukani ndani ya duka kuu yanaonyesha marundo ya pakiti za taulo na karatasi za karatasi za chooni za chapa ya tena, yakiwa yamezungukwa na rafu, zilizojaa bidhaa mbali mbali za dukani, zikiwemo, vitafunwa, na bidhaa za matumizi ya nyumbani.

Koridoo ya duka kuu ikiwa na rafu zilizojaa vitafunwa na peremende mbali mbali. Bango jekundu lenye maandishi, orodha ya mauzo ya mwisho, linaonekana, na watu wawili wamesimama karibu na counter ya haraka ya mwisho wa koridoo.